Mkono ukiwa umevaa glavu za buluu ukishikilia sindano na chupa ndogo yenye lebo ya MMR vaccine ,chupa hilo inaonekana k kuwa na chanjo.

Eneo kubwa la shamba au eneo la wazi ambao limemefunikwa na nzige wengi sana, wakiruka na kutua kwenye mimmea, kuna mtu moja landa mkulima au mkaazi akionekana akijaribu kukabiliana na nzige hao au kushuhudia uvamizi huo.

Daktari wa meno ambaye amevaa barakoa ya kinga akimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Mwanaume amevalia shati jeupe, tai na barakoa usoni, akimchungulia mdomo wa mwanamke. Mwanaume huyo pia amevaa glavu za matibabu nyeupe. Hali hii inaashiria tukio la matibabu au upimaji wa afya labda upimaji wa covid-19 .

Mama akiwa ameinama juu ya mtoto mchanga, akiwa ndani ya incubator au kitanda cha hospitali. Anaonekana akimwangalia mtoto. Mwanamke huyu amevalia kofia ya kulala ya rangi ya kahawia na nguo nyeusi.

Wanawake wawili wamekaa pamoja ndani ya chumba. Mwanamke mmoja anayevaa sare kama ya rangi ya blue ,anaonekana kukishika kitabu, ambacho hakionekani vizuri. Mwanamke mwingine amekaa karibu naye. Chumba kinaonekana kuwa rahisi chenye vitu vichache kama vile runinga na vitambaa.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na glavu, akinyunyuzia dawa kwenye mimea iliopandwa kwenye shamba, anaonekana kutumia kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tangi la rangi ya machungwa mgongoni mwake, mazingira yanaonyesha mimea iliyopandwa kwenye mistari.

Kwenye maji kuna boti ndefu iliyojaa watu. Wengi wao wakiwa wameketi ndani ya boti. Watu hawa wanaonekana kuwa wakazi wa eneo hilo na huenda wanatumia boti hiyo kwa usafiri au shughuli nyingine za kila siku kama uvuvi.

Chupa ya dawa inayoitwa glucan capsules iliyo na vidonge vyekundu chupa imeekwa mbele ya kitu kinachoonekana kama ukuta vidonge kadhaa vimetapakaa mbele ya chupa.

Mtu mzima anayevaa kofia na fulana yenye nembo akimpa chanjo mtoto mtoto ameonekana amekaa chini na mkono wake wa kushoto umechorwa ili kupokea chanjo.

Wanaume wawili waliovalia suti kamili za kinga wanajishughulisha na kazi ya kusafisha au kutoa vijidudu. Kwa kutumia dawa za kuua vijidudu. Moja wao anatumia kifaa cha kunyunyiza karibu na viti, na mwingine anaonekana akifanya kazi kwenye kaunta au meza.

Mwanamke mchanga akiwa amevaa fulana ya pinki na suruali nyeusi, anaonekana akishughulika na chombo kikubwa cha manjano, kinachoonekana kuwa jerikani kuna besheni la bluu chini yake likiwa na maji au sabuni, kuna manguo zilizotandikwa kukauka nyuma yake zikiashiria shughuli za kufua nguo.